Hospitali kwa ajili ya tiba na meno, ambapo hapa wagonjwa huja kwa ajili ya kutibiwa meno yao, pia kwa ajili ya kuonana na daktari kwa ajili ya ushauri juu ya afya ya meno yao.

Daktari wa kinywa na meno aliyevalia koti lenye rangi nyeupe na glovzi nyeupe, akiendelea na matibabu kwa mgonjwa aliyekaa katika kiti chenye rangi ya bluu.

Watoto wadogo wa shule waliovalia sare nyeupe na kijani, wakiwa katika zoezi la upandaji miti ilikuonyesha juu ya umuhimu wa miti katika mazingira yanayowazunguka.

Madaktari wapatao wawili, wa kike na wa kiume, waliovalia makoti meupe na barakoa ya bluu, wakitengeneza dawa kwa ajili ya kutibia magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Daktari aliyevalia koti yenye rangi nyeupe na suruali nyeusi, akiwa kwenye duka la dawa akitafuta dawa kwaajili ya kumpatia mgonjwa wake ili aweze kwenda kuzitumia na kwenda kupona ugonjwa huo.

Daktari wa kike alievalia koti jeupe akijaribu kumuhudumia mgonjwa ambae amekaa katika kiti cha buluu akivalia fulana jeusi, na kupima mapigo yake ya moyo ili kuweza kujaribu kumuhudumia mgonjwa huyo.

Wahudumu wawili wa afya mmoja wao akiwa amevalia koti lenye rangi nyeupe wakiwa tayari wakisubiri mgonjwa kwa ajili ya kumpatia matibabu katika hospitali yao hiyo.

Madktari wapatao watano waliopo katika chumba cha upasuaji, wakiwa wamevalia makoti ya bluu na kijani. Wakiwa wanamfanyia upasuaji mgonjwa alielala kitandani.

Wanawake waliyovalia matisheti yenye rangi nyeupe wakiwa wamepakata watoto, huku wakiwanyonyesha maziwa kuonyesha uwepo wa kuwalea watoto hao katika vituo husika vya malezi hayo.

Wanafunzi wadogo waliovalia sare na masweta ya rangi nyekundu na kaptura ya rangi ya bluu. Wakiwa wamepanga mstari huku wakiwa wanapatiwa huduma ya afya ya kinywa na meno.

Mmea ujulikanao kama 'aloevera' uliopandwa katika shamba ambao mmea huu unatumika katika vitu mbalimbali ikiwemo katika kutibu magonjwa mbalimbali kama vile kuumwa na tumbo.

Dawa ya asili iliyowekwa katika kichupa iliyofunikwa na mfuniko wa kijani, ikiwa tayari kwa ajili ya kwenda kutumiwa na mtu mwenye uhitaji wa dawa hiyo ya asili kwa ajili ya kujitibu magonjwa yake.